Tumeonueshwa picha ya pesa. Pesa hizi ni za elfu moja ni pesa mbili kumanisha ni elfu mbili pesa za juzi za Kenya. Tumeonyeshwa pande moja za hii pesa. Pesa upanda ya rais mstaafu Jomo Kenyatta. Tena hii simu nokia kuna vitu imeandikwa cash two thousand .

..Tunona hapa wamepark kwa mahali kama shamba ya mtu, kuna nyasi, kuna mti zilizo katwa ni gari mingi sana gari tofauti. Kuna watu ambao wanatembea kuna wengine wamekaa chini, inaonekana ni mahali ambapo kuna sherehe ama kitu fulani

Hii ni duka ambayo hasa watu huenda pale wananunua vitu ambayo wanazihitaji. Duka hili limefunguliwa, na duka hili huwa kama unataka kutumana pesa yako ama kama unataka kutoa pesa ambaye iko kwa simu unaenda pale kwa hii duka, unapeana alafu unasaidiwa.

Watu wawili ambao wanasalamiana, wote ambao tunaona pia kuna mmjoa ameshikilia kifunguu inaonekana ni kifunguu ya gari. Tena kuna gari iliyo kando yao ,gari nyeupe yenye imesimama kando ya hao wawili.

Hapa kwenye hili nyumba, ama kwenye hili mashine tumeonyeshwa, imeandikwa milk ATM, nunua maziwa fresh hapa. Fresh milk. Kuna vikombe zilizo kando. Mtu mwenye amesimama hapa ana imeshika jagi yenye iko na maziwa akimwagia kwa kikombe.

Gari hii, gari yenye imechorwa na kuna mama mwenye amechorwa pia amesimama kando amefungua dirisha. Imeandikwa taxis at 75 74 per year . Juu imeandikwa third party only car insurance .

Pesa hii ya elfu moja pesa ya Kenya yenye tumeonyeshwa ni pesa ya juzi. Pesa mpya imeandikwa legal tender for one thousand shilling shilingi elfu mamoja .Tena tunaona tumeonyeshwa upande wa KICC na kuna nambari senye tumeonyeshwa hapo pr six na kuendele...

Hili limefunguliwa mlango wazi. Milango yake imeandikwa mpesa hizo pande zote mbili kuna kreti za soda zilizo nje tena kuna meza yenye iko nje. Kuna mtu ambaye amesimama karibu na hizi vireti za soda pia.

Hizi ni pesa za Kenya pesa zimefanana zote pesa za elfu maja lakini ni pesa za kitambo si zile mpya zenye zimebadilishwa zote zimpangwa kuonekana upande mmoja upande wa rais mstaafu wa jamhuri ya kenya Jomo Kenyatta.

Hapa tunaonyeshwa, kitu kama picha yenye imechora, nje ya hiyo picha kuna nyumba, na tena nyuma ya hiyo nyumba kuna mtu ambaye amesimama, tena kuna maandishi zimeandikwa House insurance we provide our best services client inquiry now

Mlango imefunguliwa kuna kitu kama sanduku yenye imeingizwa ndani ya hii mlango. Inaonekana ni sanduku la dawa .Tuna kitu imeandikwa AAR Insurance ,brings health care to your doorstep. Check ups by Dawa .

Magari zenye zimepakiwa hapa ni magari za tofauti tofauti, rangi tofauti tofauti tena zimepakiwa kupanga laini .Kuna kubwa kuna ndogo. Juu yake kuna bango kubwa imeandikwa 'Jack Lives Here' .Na juu kwa kama ghorofa kidogo kuna magari pia zimepakiwa na mbele ya kila gari zilizo juu kuna mtu aliye mbele.

Lori hii magari ya aina tofauti tofauti ama colour tofauti tofauti zikiwa zimetayarishwa ama imetoka katika nchi hii, hii ikiwa zimepangwa vizuri ama wanaitoa ili waweke soko ili waweze kuuza.

Soko hii ni soko la chakula. Kuna chakula aina .Kuna watu ambao wanatembea kuna wenye Wanataka kukopa vitu na hao ambao wanauza wengi wao wamekaa chini kuna machungwa, tunaona hoho, nyanya tena tunaona cucumbers mboga za kienyeji mingi tena.

Gari hizi zenye zimepakiwa hapa tunaona gari mbili ndizo zinaonekana vizuri sana, gari nyeusi na gari nyeupe. Ni gari za kampuni tofauti tena nyeusi ni kubwa kidogo zinakaa gari mpya sana hazina nambari, ni gari zenye zinataka kuuzwa. Tena kando kidogo kuna gari nyeupe pia yenye haijaonekana vizuri na kuna mtu amesimama kando.

Hapa ni kiwanja ambao watoto hasa huwa wanaenda pale wanacheza haswa watoto ambao ni siku ya kusaliwa wanaenda pale wanasherehekea. Hiki kiwanja ambayo unalipia hizo vitu unlipa baada ya mtoto wako kuichezea.

Duka imefunguliwa wazi, kwa mlango ya hii duka imechorwa ama imepakwa rangi ya M-Pesa. Tena tunavyoona kuna kitu ya kuna ndoo kubwa inaonekana ni ya kuwekelea uchafu hapo nje. Kwenye milango zenye zimeonekana tena kwa hili duka ni maji zenye zimefungwa hazijafunguliwa.

Simu hii inaonyesha tuko kwa , kuna send money , withdraw money, lipa na mpesa, loans and savings, my account , na tena tunaona kuna zenye hazijaonekana vizuri hapo chini.

Tumeonyeshwa kitu kama picha yenye imechorwa ikona mchoro aina mbili kuna ya juu na ya chini ya juu tunaona watu wawili ambao wamesalimiana kuna wenye wanaonekana kupiga makofi, ya chini ni wamama wawili daktari na mwenye amekaa wanaongea tena tunaona juu imeandikwa Anziano Insurance Agency, coverbora medical insurance Jubilee na benefits zake.

Kwa hili kitu kama kalenda ama picha tunaonyeshwa mtu ambaye ako kwa pikipiki na abiria wote wamevalia sawa. Tena kuna maandiko zimeandikwa chini get your boda boda insurance cover wherever you are third party 3000/- , comprehensive 6000/- .

Hapa ni mtu mwenye anauza vitu, vitu chakula zinauzwa sokoni kuna viazi imo kwa aina aina hazijatoshana zote alafu tunaona kuna karoti kuna paw paw kuna cucumber .

Duka hii imefunguliwa wazi imeandikwa MPESA kwa mlango ,tena imeandikwa Top up . Kuna watu wawili ambao wamesimama kwa mlango , wanaonekana kununua kitu kutoka ndani , mmoja amevalia nyekundu kila mahali na mwingine nguo hazijafanana zote.

Hapa ni kwa soko ambapo inaweza kuwa ni mkulima ambaye anauza ameweka matunda yake zote ya aina aina. Ndizi amezifunga pale juu akiwa ameziweka vizuri akiwa tayari kuuza haya matunda yake.

Mtu huyu ambaye amekaa chini anaonekana kuwa amabaye ni muuzaji wa vitu za sokoni ,za jikoni chakula unaona watermelon ,paipai naona pia kuna nyanya ,kitunguu kuna machungwa ,ndizi zilizoanikwa juu.

Kwa hii ni risiti, risiti hii haswa haswa unapewa pale ambapo unataka kuhama ama kutumia maji kuhama katika nchi ingine. Huenda unataka kuhama na vitu vyako ama kusafiri unapewa hii ili kuonyesha umepewa fursa.

Pale ni lori nyekundu, lori kubwa ambayo nyuma yake amebeba magari tofauti tofauti iliyo na rangi tofauti, hii ni lori ambayo hubeba magari, haya inaweza kuwa imetoka kutengenezwa ama imetoka katika nchi ingine, inabeba magari hadi pale kwa soko ambapo iko tayari kuuzwa.

Tunaonyeshwa mahala pa kuuza nyama. Kuna nyama zimekatwa katwa zimewekwa chini. Hapa inakaa ni mahali kuna friji hapa mahali tunaitolea kastoma. Tena kando kuna zenye zimehangiwa na kuna mtu ambaye amekaa karibu na hizi zimewekwa na kuna mwenye amesimama karibu na yeye. Kando karibu na hizi zimewekwa juu ya meza kuna mtu pia amesimama.

Lango ya duka yenye tumeonyeshwa. Juu ya lango kumeandikwa Destiny Dairies . Kuna watu ambao wamekaa wamesimama wanaonekana kununua maziwa kutoka kwa hili duka. Tena tunaona kuna mitungi za maziwa zilizo mingi nje.

Hii ni gari kubwa gari ya Nissan enye tunavyoonyeshwa hapa imeandikwa KDC889B ni gari enye imesimama karibu na nyumba ya ghorofa iliyo nlkando yake, nyuma yake kidogo pia tunaona kuna gari mbili zenye zimeonekana moja ikiwa haijaonekana vizuri.

Chumba hii, duka hii yenye imeandikwa kwa mlango yote mbili Mpesa, juu pia imeandikwa Mpesa na nambari za kupigia. Hapo ndani tunaona kuna vitu zinaonekana ndani vitu za kuuzwa, hazijaonekana vizuri ni nini na nini

Soko, soko ya kuuza chakula kuna watu wa kuuza kuna watu wa kutembea wa kununua. Tunaona kuna mabaibai, machungwa, avocado, avocado kuna nyanya na mengine mengi yenye hasijaonekana vizuri.

Watu hapa, hapa inaonekana ni soko. Kuna nguo aina aina, kuna nguo zilizo chini, kuna sweta, kuna jacket ,kuna watu ambao wamesimama juu, kuna wengine ambao wanaonekana kuchagua kutoka chin, kuna kwa upande mwingine tunaona nguo zenye zimefungwa bado kwa karatasi.

Gari imeandikwa ni gari ya color ingine hapo imechorwa na mchoro ya mama pia ambaye amesimama amefungua dirisha tena hapo juu imeandikwa third-party only car insurance, taxi per year seventy five seventy four .

Samaki zenye zimechomwa vizuri sana ni samaki za aina aina tofauti. Kuna ndogo, kuna kubwa, kuna zenye zimekatwa ndogo ndogo, sehemu ndogo ndogo. Juu yao kuna tena kitu kama sahani iko na mafuta.

Magari ambaye zenye zimeoakiwa ni gari zenye tunaona, kuna ya rangi zenye zimefanana lakini ni za kampuni togauti tofauti tena kando tunaona miti refu refu na kuna tena tunaona kuna watu ambao wanatembea kwa umbali sana.

Hapa ni soko, soko hii ambapo kuna ndizi imepangwa. Ndizi yenyewe imewekwa kwa laini tofauti tofauti halafu pale chini kuna nyanya. Mkulima ameleta vitu zake akaiweka pale kwa kibanda ili akauze, amepanga vizuri kwa laini ili muuzaji ambaye akipendezwa na yeyote aweze kununua.

Hapa tunaonyeshwa umbwa yenye imechorwa mdomo yake wazi ametowa ulimi inche, hapa juu imeandikwa your pet is in good hands with the orient home insurance insurance ray-easy .

Hapa ni soko na soko hii kumenyesha na kunyesha mingi imeharibu . Pale kuna wakulima ama watu ambao wamekuja na vitu zao, matunda zao ili kuuza. Watu ni wengi alafu pia kluna wenye wamekuja kununua zile vitu ambazo zimewapendeza.

Hapa kuna matunda tofauti tofauti ambayo mkulima ameitoka kutoanisha, yeye ameleta matunda zake kwa shamba akaweka pale tofauti tofauti ili aweze kuwauzia wanunuaji.

Hizi ni pesa, pesa za Kenya zikona pesa ishirini kuna shilingi kumi, yote ikiwa shilingi ishirini na kumi tena tunaona ni pesa za coins vile tunavyoangalia hapa yote imewekwa chini.

Hii ni risiti, risiti hii haswa huwa mtu anapewa wakati ambapo ameenda pale banki halafu akatoa pesa yake, hii risiti inamwonyesha kuwa pesa ambayo ametoa na pesa zile bado ziko ndani.

Hapa ni kwa duka ambalo lilifunguliwa, alafu akaweka mali au vitu ambazo anataka kuuza, akaiweka pale ili watu waweze kuona. Kando kuna wanaume ambao wamekaa kwa kiti, huenda wakiwa wanangoja wanunuaji ama wakiwa wanakaa pale wakipumzika.

Hizi zenye zimepakiwa hapa, gari zenye hazijafanana. Zina nambari Gari mingi ni nyeupe tena tunaona zimepangwa vizuri. Inaonekana kuwa ni mahali pa kuuzwa gari za kuuzwa, tunavyoona zote ni mpya.

Hii soko ni soko ya kuuza vitu mbalimbali, but zilizokaribu sana tunaona ni mapambo za kuekelea kwa shingo, kuna za kueka kwa mkono ni za kuvaliwa sanasana na watu wamasai, watu wa Samburu. Kuna baadhi tena zenye zote ni za mapambo.

Hii ni gari ama lori ambayo inabeba magari. Magari haya yanaweza kutengenezewa ama imetoka katika nchi nyingine. Hii gari inabeba pale sokoni ili uweze kuuzwa.

Hii mahali tumeonyeshwa, tumeonyeshwa kitu kama kalenda ama karatasi imeandikwa currency, buying ,selling alafu kuna nchi mbalimbali yenye tumeonyeshwa bendera zao na pesa zao zenye wanatumia wakinunua na wakiuza.

Gari hii nyeupe yenye imesimama katikati ya barabara ni gari yenye inakaa kuna mtu ndani tena ni gari yenye ni mpya KCE . Kuna tena vile tunavyoona kuna nambari zenye zimeandikwa chini kabisa kwa hii gari.

Hawa wawili ambao wamesimama karibu na gari mpya nyeupe, mmoja ameshikilia juu ya gari anaonekana kumwangalia aliye mbele yake, naye huyu ameshikilia kitu ni kama anaiweka mafuta kwa gari.

Kwa hii picha inatuonyesha kwa simu ambazo orotha ya kulipia pesa, mwenyewe pale kwa simu amefungua pale mahali pakulipia kutumanisha kitu akituma pesa kwa simu.

Hili duka, duka lenye limeandikwa mt Kenya milk depot yote kwa upande yote mbili. Kwa dirisha tunaona kuna watu wawili wamesimama wanaonekana wanataka kununua maziwa, kuna mlango wenye umefungwa pia. Kuna amabye anatembea nje tena kuna mwenye amekaa nje, tunaona kuna mitungi zilizopangwa nje.

Viatu vya rangi tofauti tofauti, hizi viatu vimepangwa vizuri zikiwa katika pale sokoni. Mwenyeji anaweza kua amekuja kueka pale ili muuzaji achukue kile ambacho kinapendeza. Kando yake tena kuna mmama ambaye ameekelea nguo zake akiuza.

Hapa ni soko, soko hii wakulima wamekuja na vifaa vyao vingi alafu tena pale kuna manguo katikati ya soko. Wametandika vitu zao ama wamepanga vizuri ili mmoja akipendezwa na yote aweze kununua imepangwa vizuri alafu wakaweka pale wakingoja wanunuaji wafike ile wanunue.

Hii ni picha ya duka. Duka mbili ziko wazi, zimefunguliwa wazi. Nje ya hii duka, kuna vitu chakula zenye zinauswa. Kuna watermelon yenye imekatokatwa, kuna venye zingine bado ziko sawa, kuna machungwa, kuna kuna malenge. Tena kwa meza ingine, kuna wamama ambao wamekaa chini. Kuna mtu mmoja amesimama nje ya hili duka.

Hii picha inatuonyesha kuna pesa nyingi kwa mkono moja ameshika pesa, mwengine akitaka kutoanisha, labda huyu mwenye anatoa pesa amekuja katika hapa kwa pesa ili atoanishe pesa yake iliyokua wa simu.

Hapa tunaonyeshwa gari zenye zinakaa zimepakiwa, gari za aina aina za kampuni moja tena ni za aina moja , zimetoshana wote nakaa kuwa ni mahali pa kuuza magari za aina hii ilivyopangwa vizuri.

Ya rununu, simu ya mkono yenye tunavyoona mtu ambaye ameshikilia, ameshikilia simu ili amenda pale ya pesa na vile tunavyoona ameenda kwa my account ili may be mtu anataka kuona pesa yenye bado ako nayo ama lipa na mpesa anataka kulipa kitu kwa kutumia lipa na mpesa.

Hii gari yenye ime park iwa hapa inakaa gari safi sana tena tunavyoiona iko na namba yake haionekana vizuri. Imepakiwa tu katikati ya hili barabara. Tena kuna miti zilizokando. Inaweza kuwa ni gari ya kampuni ama gari yenye inahusu.

Hapa tunaonyeshwa gari zenye zimepakiwa, ni gari nyumba hii kubwa sana ya vioo mingi sana dirisha mingi. Tena tunaona rangi tu mbili enye iko karibu nyeusi na nyeupe inakaa mahali pa kuuza magari.

Karatasi ni karatasi, yenye tunaona ikona maandiko mingi kuna zenye zinaonekana, kuna zenye hazijaonekana vizuri. Juu kabisa imeandikwa Kenya Revenue Authority, kuna tax payer information ,kuna application information, address details , na vitu zingine zenye hazijaonekana vizuri.

Tumeonyeshwa picha ya pikipiki. Pikipiki hii yenye imekaa kuanguka chini. Kuna mahali, kuna sehemu zimetokana. Tena kuna maandishi zilizo chini: Motocycle Insuarance, we have two categories, PSV bodaboda and private .

Amesimama hapa. Ni gari mpya. Imeandikwa KDC 889B . Inaonekana kuwa kuna gari ingine iliyo nyuma yake. Hii gari inaezakuwa tu ni gari ya mtu mwenye ameiwekeza hapa ama ni gari yenye anauza.

Hili tumeonyeshwa nyumba ndogo yenye imechorwa kofia iko juu imevaliwa kofia. Tena kuna maandiko chini: LetsGo Insure, Home Insurance. Kuna maandiko zingine zenye zimefuata zenye hazijaonekana, our services .

Kwa hii picha kuna wasichana watatu wote wakiwa katika sanduku lake pale kwa sanduku ya nne, sanduku tano, na sanduku ya sita, alfu pale nyuma hayo sanduku kuna wafanyikazi wenye wanasaidia hawa wamama.

Hawa ambao wako sokoni ambao tunaona kuna watu wa kutembea tu, kuna watu wa kuuza na kuna watu wa kununua. Vitu za kuuza ziko kwa aina tu ziko kwa zimepangwa kwa aina tofauti tofauti na tena hazijafanana zote. Tunavyoona kando kidogo, kuna mtu mwenye anauza ndizi na machungwa. Kuna tena nguo zenye imeanuwa juu.

Duka yenye imefunguliwa wazi. Tunaona kuna mtu ambaye amekaa nje, kuna tena matawi ziko nje. Amekaa ni kama amelalia meza iliyo nje. Tena tunaona miguu ya mwingine mwenye amekaa juu ya dirisha. Tena tunaona pia kwa hili nyumba kuna karai nje na imeandikwa m-pesa ajab.

Hii ni duka. Duka yenye imefunguliwa wazi kwa mlango kumeandikwa MPESA. Ndani tunaona kuna vinywaji zilizo ndani zenye zinaonekana, tena kuna mtu ambaye amesimama na baiskeli yake nje kando kidogo nje pia kuna mwenye amekaa.

Karatasi tumepewa picha ya gari yenye inaonekana kwa kioo ya gari, tunaona magari mingi zenye zimefuatana zote zikiwa zimefungua tochi, tena kuna maandiko imeandikwa LetsGo Motor Insurance why choose us ? halafu kuna maandiko chini yake.

Gari hili ni gari ya rangi jeusi, ikiwa imesimama pale kando ya mlango mbili. Pale nyuma kuna mlango halafu hapa mbele tena kuna mlango, inaweza kuwa mwenyeji anaishi pale ama hii gari iko pale imesimama.

Hapa ni kwa duka, duka hili kubwa ,duka hii kumejaa vitu ambazo mtu yeyote akitaka ama ukihitaji kile kitu ambacho unataka kwa nyumba unakuja hapa unainunua unalipa pesa halafu unapewa.